Hapa naona kuna madaktari watatu na chini yao naona kuna mtu mmoja na mtu huyu amelala kuangalia juu na naona madaktari wakimshughulikia inaonekana kuwa alikua mgonjwa.

Hapa kuna kitu ambayo imeandikwa measles, mumps and rubela vaccine, live priorix na hapo mbele yake naona kuna sindano na dawa kwenye chupa. Inaonekana kuwa hii dawa ni ya chanjo dhidi ya haya magonjwa ambayo yameandikwa.

Hapa katika picha hii naona kuna mahali ambapo mvua imenyesha kubwa sana na naona kuna watu hapo kando ambao wameshindwa kutembea na hapo hivo naona kuna gari na gari hii imeanguka chini naona pia kuna gari ingine upande ule na umeanguka pia .

Hapa naona kuna watu wawili na hapa naona ni barabara na kando yake kuna takataka na hao watu wanajaribu kuzitoa hii takataka ambaye imetupwa kando ya barabara ili kuleta mazingira bora.

Hapa naona kuna dawa, na dawa hii imeandikwa Azithromycin for oral suspension USP . Inaonekana hii dawa inatumika, inaingizwa kwenye mdomo kutokana na venye imeandikwa.

Katika picha hii naona kuna madawa ambazo ziko zimewekwa kwenye meza na naona kuna kitu ya kuekea sidano ,sa hii inaamanisha kuwa hii dawa ni ya kuchanja ,ni ya chanjo ,ni ya kuchanja watu wakubwa.

Katika picha hii naona kuna chupa na ndani ya hii chupa naona kuna vitu ya rangi ya nyekundu na inaonekana hii ni dawa na mbele yake naona imeandikwa Arorwet na hapo kando kando naona kuna matawi.

Katika picha hii naona kuna mtoto mchanga, ambaye ameshikwa na mtu ambaye amemshika inaonekana ni daktari. So nadhani mtoto huyu mdogo ameletwa ili apate chanjo yake.

Hapa naona kuna dawa na dawa hii imewekwa juu ya meza na kando yake naona kuna sindano, na naona hii dawa imeandikwa measles, inaonekana kuwa ni ya chanjo dhidi ya ugonjwa inayotowa measles.

Hapa naona kuna madaktari na chini yao naona kuna mtu mmoja anayetibiwa inaonekana kuwa huyu anafanyiwa upasuaji na naona hapo juu inaonekana kuwa hapa ni hospitali .

Katika picha hii ninaona kuna watu ambao wamesimama na ninaona kuna mitungi ya maji, nadhani hawa watu wako wameenda mtoni kuchota maji kando kando naona kuna manyumba za kuishi.

Picha hii inaonyesha kuna watu wanaochota maji hapo kando na inaonekana wanachota maji kupitia hii chuma waliposimamia na hapa hivi naona kuna mtu pia anayeenda pahali watu wako.

Hapa naona kuna mtungi, naona na ndani ya mtungi hii, naona kuna moshi ambayo inatoka, na mbele yake naona kuna vitu za aina mingi, na nadhani hapa ni kwa mganga .

Picha hii inaonyesha darasa na mbele yao naona kuna mwalimu na naona wanafuzi wameketi na kila mwanafuzi kuna picha ambacho ameshikilia kwenye mkono wake akionyesha picha yake.

Hapa naona mtu na mama huyu naona akona furaha tele, kwenye mkono yake kuna mtoto mchanga ambaye amemshika na kando yao naona kuna neti moja ya kala nyeupe, ambayo inakinga umbu.

Katika picha hii, naona hapa kuwa ni hospitali, na naona hii ni chumba ya watoto wadogo, wale ambao walizaliwa kama bado ni wadogo sana sasa wafaa kupelekwa hapa ili wakule kidogo.

Katika picha hii naona kuna daktari ambaye amesimama, alafu pia naona kuna madaktari wengi na naona kuna mteja ambaye ameketi ,nadhani yeye ndo anahudumiwa yeye ndio mgonjwa na kando yake pia naona kuna ni kama kuna vitu ambazo anaandika.

Katika picha hii naona kuna mama, ambaye ameketi kwenye kitanda, na naona ametoka kuzaa sababu akona mtoto mchanga. Na kuna mwingine ambaye amemletea neti ya kuzuia mbu.